Eneo la mapokezi la hospitali ya meno, likionyesha meza ya mapokezi ambayo inamaandishi meupe yakiwa yameandikwa jina la hospitali hiyo ya meno. Nyuma yake kwa juu imeegeshwa TV ndogo ambapo imewashwa, pembeni kuna mlango wa kisasa wa kioo wa kuingia kwenye hospitali hiyo.

Mwanamke aliyesuka nywele aina ya rasta ambaye ni mgonjwa wa meno, akiwa kwenye chumba cha daktari wa meno akitabasamu wakati daktari huyo aliyevaa glavu nyeupe, akijaribu meno tofauti tofauti ya bandia kwenye mdomo wake.

Eneo la hospitali likimwonyesha mwanaume akiwa na tabasamu, ameketi na mkono wake wa kushoto umefungwa kifaa cha kisasa cha kupimia shinikizo la damu. Kifaa hicho kinaoonyesha taarifa za ziada kama vile mapigo ya moyo, pia kuna mhudumu mwingine akimpima joto kutumia kifaa cha kupima joto cha bunduki, na nyuma yake kuna wahudumu wengine wakionekana kuendelea na huduma nyingine kwa wateja wengine.

Eneo la makutano ya njia ya korido ndani ya hospitali likionyesha jengo la hospitali. Kuna kibao cha chuma chenye umbo mraba mrefu ambacho kinaonyesha maelekezo ya kufika maeneo mbaimbali ndani ya hospitali hiyo ikiwemo jengo la upasuaji. Na kwa nyuma kuna mwanamke akiwa anatembea kwenye njia hiyo na kuongea na simu.

Mwanamke ambaye ni mhudumu wa afya, aidha ni daktari, mtaalamu wa maabara au mfamasia aliyevaa koti la maabara lenye rangi nyeupe. Koti lake lina nembo upande wa kushoto kifua, ikionyesha taasisi ya afya anayoifanyia kazi. Amesimama akitabasamu na kukutanisha mikono yake kwa pamoja.

Madaktari wa upasuaji watano waolivaa magauni ya upasuaji, kofia za plastiki, barakoa za buluu, na mabuti meupe wakiwa kwenye chumba cha upasuaji chenye vifaa na mashine za kisasa kwa ajili ya upasuaji. Wakimuhudumia mgonjwa, aliyelala kwenye kitanda cha upasuaji.